Tunaona madaktari na wauguzi katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa nguo za kujikinga ikiwemo barakoa, vifaa vya kichwa na glavu. Kuna mtu aliyelazwa kwenye kitanda na kuna madaktari wawili wanaonekana wakiendelea na shughuli za operesheni. Kuna taa kubwa inayomulika eneo ambalo wanaendelea na operesheni na madaktari wengine wanaonekana wamekaa na wengine wamesimama huku wakiangalia operesheni hiyo. Hali hii inaonesha matibabu katika hospitali.

Tunaona kundi la wahudumu wa afya wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha hospitali. Wamevaa mavazi rasmi ya rangi tofauti ya matibabu, kofia za kinga kichwani na barakoa usoni. Wengine wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa chenye magurudumu huku mmoja akiwa na jalada la karatasi mkononi. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha na yanakidhi vigezo vya usafi wa hospitali.

Hapa tunamuona muuguzi wa afya ambaye amevaa nguo za waridi, pia ana barakoa na ana glavu mkononi. Anamdunga sindano mtu mkubwa ambaye ameketi chini mwenye pia ana barakoa. Mbele yao kunaonekana kuwa na wanawake wamesimama wenye mavazi ya rangi tofauti, lakini wote wanaonekana kuvaa barakoa. Hali hii inaonyesha matibabu ya watu wakubwa.

Kuna mama na mtoto wake wamekaa kitandani na wametabasamu. Wako ndani ya net ya samawati. Mama ana kitambaa cheupe kichwani na nguo nyeupe na samawati, na mtoto amevaa nguo nyeupe. Kitanda walichokalia ni cha mbao na kina blanketi za rangi mbalimbali. Nyumba pia inaonekana kuwa na vifaa vingine pande zote.

Mtu ameketi kwenye kiti maalum cha samawati akitoa damu. Mkono wake wa kulia umeunganishwa na bomba linaloelekea kwenye mfuko wa damu. Mtu huyo ameshikilia mpira wa kijani. Ukuta wa nyuma ni mweupe na sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia na nyeusi. Kando kuna kiti kingine kilichoekelewa mfuko wa damu.

Hapa panaonekana kuwa ni hospitalini. Watu wanaonekana kuwa katika chumba cha operesheni. Madaktari wanaonekana kumzunguka mgonjwa wakiendelea na operesheni. Madaktari wamevaa nguo za samawati na nguo za kujikinga na wote wanaonekana kuwa na vifaa vya kujikinga kichwani na barakoa. Wengine wanaonekana wakisimama kando huku katikati kuonekana kuwa na mwangaza ambapo wanaendelea na operesheni. Hali hii inaashiria matibabu.

Mwanamke aliyevaa sare ya kazi na barakoa, anaonekana akimpatia sindano kijana aliyeketi. Kijana huyu pia amevaa barakoa na anaangalia kando wakati anapopewa sindano. Wanaume watatu wamesimama karibu wakiangalia kinachoendelea. Mezani kuna kisanduku kilicho na alama ya tahadhari na mazingira ni ya ndani ya jengo lenye taa za dari na dirisha lenye nondo upande wa nyuma.

Hapa tunaona mwanamke mmoja ambaye amisimama na mwingine ameketi. Aliyesimama anaonekana akimdunga aliyeketi sindano na kuna watu wengine ambao wamekaa ndani ya hema. Watu wote hapa wanaonekana wamevaa barakoa kuashiria kuwa hii ni hali ya mazingira ya hospitalini ama matibabu ya ugonjwa fulani.

Wanawake kadhaa wamesimama karibu na gari kubwa jeupe lililoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic. Mlango wa gari hilo uko wazi na baadhi ya wahudumu wa afya waliovaa barakoa wanaonekana wakiwa ndani. Mwanamke aliyavalia blauzi ya rangi nyekundu anasimama karibu na mlango akishika leso huku wengine wakionekana wakiwa shughuli zao. Mandhari ya eneo hilo yanaonyesha nyasi na miti ikiwa ni mazingira ya nje.

Watu wameketi katika chumba kilicho na mapazia ya samawati na kuta zenye rangi ya samawati hafifu. Mwanamke aliyevalia koti jeupe ameketi katikati akiwa amembeba mtoto mchanga. Watu wengine wakiwa wamesimama karibu naye wakitabasamu. Mmoja wa wanawake ameketi upande wa kulia akiwa amevalia vazi ya Kiafrika na anayeonekana kuwa mama ya mtoto. Tukio hili linaonekana kuwa la furaha na sherehe ya kujifungua salama.

Mwanamke mmoja ameketi pamoja na wasichana wawili waliovaa sare za shule za rangi ya kijani zenye mikunjo meupe, wote wanashikilia taulo za kike za kitambaa zenye rangi na miundo tofauti, mwanamke huyo amevaa barakoa usoni na suruali ya jeans huku akionyesha watoto hawa bidhaa hizo ,wamekaa kwenye viti vya plastiki kwenye mazingira ya kijijini yenye nyasi na uzio wa wavu nyuma yao ,pembeni kuna nyumba iliyotengenezwa kwa mbao.

Tunaona lori jeupe ambalo limeegeshwa eneo ambalo nyasi zimekauka. Mbele yake kuna mtu ambaye amesimama na mlango wa dereva umefunguliwa. Pembeni tunaona hema zilizopangwa kuashiria kuna hafla ya matibabu inayoendelea. Mazingira yana miti mirefu ya kijani yanayozunguka eneo hili. Mawingu pia inaonekana kutanda kwenye anga la samawati. Hali hii inaonyesha kiliniki inayotembea.

Mwanamke aliyevalia fulana nyekundu na koti la samawati lililoandikwa jina la shirika au mpango wa kijamii anaonekana akizungumza na kundi la wanawakewaliyoketi chini kwenye mazingira ya wazi yenye taka na uchafu. Mwanamke huyu amevali barakoa. Wanawake wengine pia wamevalia nguo mbalimbali. Mazingira yanaonekana ni ya makazi duni karibu na ukuta wa jengo la mawe huku nyuma kukiwa na nyasi fupi, taka na nyumba za mbali.

Hapa tunaona lori ya rangi jeupe ambalo limeegeshwa. Lori hili lina maandishi ya, Beyond zero mobile clinic, na kuna mtu ambaye anaonekana amesimama kwenye lango hilo. Upande wa kushoto na upande wa kulia kunaonekana kuwa na mabango ya kijani ambayo imeandikwa bank . Mbele ya lori hili, kunaonekana kuwa na watu amabo wamepanga mstari wakingoja kupokea matibabu.

Lori jeupe lenye nembo lenye nembo ya msalaba na beyond zero mobile clinic linaloonekana kutoa msaada wa kiafya ,kando yake tunaona watu wa sita na mkeka mwekundu ,nyuma yake tunaona hema na miti mirefu ya kijani mbele ya lori hii tunaona kiti na meza za kijivu.

Watu sita wamesimama mbele ya gari la huduma ya afya lenye nembo za Amref na AstraZeneca. Watu watatu katikati wanaonekana wakikata utepe wa njano kuashiria uzinduzi. Wengine wamesimama pembeni wakishuhudia tukio hilo. Gari lipo juu ya mchanga hudhurungi.

Tunaliona lori jeupe ambalo limeegeshwa kando ya mkeka nyekundu. Mbele ya lori hilo, kuna mabango ambayo yameandikwa, Beyond Zero. Upande wa kushoto tunaona watu walio kaa wakiwa wamevaa nguo nyeupe, huenda kuwa ni madaktari. Kwenye lango la lori hili, kunaonekana kuwa na mti. Anga inaonekana kuwa ni ya samawati na kuna maviongo meupe yaliyotanda kiasi.

Watu watatu wameketi chini wakifanya kazi ya ushonaji au ufumaji kwa kutumia mikono. Kuna wanawake wawili na mwanamume mmoja wanatumia ubao maalum na kamba za rangi kutengenezea bidhaa, wamevaa barakoa.

Madaktari wawili wamevaa mavazi ya kinga pamoja na glovu, barakoa na kofia za kufunika nywele. Mmoja amevaa mavazi ya kijani na mwingine ya samawati huku wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mmoja anashikilia vifaa vya tiba na mwingine anaangalia kwa makini. Mazingira yanaonyesha kliniki ya kisasa. Kwenye ukuta kuna kifaa cha kitibabu na taa inamulika sehemu ya matibabu.

Hapa tunaona mikono ambayo imevaliswa glovu za rangi ya waridi. Mikono hii inaonekana kushika vifaa tofauti vya kazi tofauti. Mkono wa kushoto umeshika kifaa chenye kio mbele yake huku mkono wa kilio umeshika kifaa kingine. Vifaa hivi vinaonekana kuwa ni vya daktari wa meno. Mandhari nyuma inaonekana kuwa ni rangi ya samawati.

Tunamuona mtu ambaye ametabasamu. Mtu huyu anaonekana kuwa na ndevu na kinywa chake kinaonekana kuwa wazi kiasi. Tunayaona meno ambao ni ya rangi ya nyeupe, na meno inaonekana kuwa hali mzuri na yenye afya mzuri. Hali hii inaashiria uchungaji wa meno na usafi wa meno.

Mdomo wenye tabasamu unaonekana kwa karibu ukiwa na meno meupe yaliyojipanga vizuri. Kidole cha mtu huyu kimeelekezwa kwenye mdomo wa juu, kanakwamba naonyesha au anasisitiza jambo. Ngozi yake ni safi na angavu na jumla ya mwonekano huu unatoa hisia ya furaha, kujiamini au mawasiliano ya kimwili.

Zana sita za matibabu ya meno zimepangwa kwa mstari juu uso wa kitambaa cha samawati. Kuanzia upande wa kushoto ni kioo cha meno kilichowekwa kwenye mpini ya chuma kinachotumiwa na madaktari wa meno kuangalia ndani ya kinywa. Pembeni yake kuna zana yenye ncha kali zilizopinda na kali zikitumika kuchunguza kuondoa mabaki au kutibu meno. Zana nyingine zina miisho yenye umbo bapa au lenye mwelekeo tofauti zikiwa na matumizi kama kuchongesha, kufua au kusafisha meno kwa usahihi.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga: kofia za upasuaji, barakoa, glavu na nguo maalum. Wakimshughulikia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mmoja wao anamshika mgonjwa bega kwa ustadi, huku mwingine akisaidia kwa karibu. Zana za tiba zinaonekana karibu nao, zikiashiria mazingira ya kitaalamu ya kliniki ya meno.

Mkono wa mtu aliyevaa glavu ya rangi ya samawati unashikilia vifaa vya daktari wa meno. Vifaa hivyo ni pamoja na kifaa cha kuchunguza, kifaa cha kuchimba na kifaa cha kushika. Mandhari nyuma ni rangi nyeupe isiyo na kitu kingine chochote. Vifaa vinaonyesha maandalizi ya huduma za meno au uchunguzi wa afya wa kinywa.

Hapa tunaona shughuli za matibabu ya meno ikiendelea. Mikono ambayo imevaa glavu za samawati inaonekana imeshika midomo ya mtu huyu, huku mkono mwingine ukionekana ukishika kifaa cha matibabu. Kifaa hicho kimeelekezwa kwenye meno, kikionekana kuwa kinang'arisha au kufanya shughuli ingine kwenye meno. Mtu huyo anaonekana kuvaa miwani, na mdomo wake uko wazi na unaonekana kuwa na afya njema.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe, glavu na barakoa ya upasuaji akiwa anamhudumia mvulana aliyeketi kwenye kiti maalum cha kliniki. Daktari anatumia mkono kufungua mdomo wa juu huku mwingine ukiwa umeshika kifaa kilicho ndani ya mdomo wa mvulana kwa uangalifu ili kufanya uchunguzi wa meno. Dirisha lenye mapazia meupe linaonekana nyuma likiingiza mwanga wa asili ndani ya chumba safi na tulivu cha matibabu.

Tunaona mdomo ulio wazi. Mdomo una meno yaliyo wazi, yamefunguka na yanaonekana kuwa nyeupe, na pande ndani yake ni nyeusi. Ufizi pia unaonekana kuwa nyeusi na unapo na alama ndogo ambazo zinaonekana zimeoza. Meno yenyewe ni nyeupe, na mengine ikiwa ya njano, ambayo yanaonekana kuwa chafu au yameoza. Hii inaonyesha kuwa hakuna utunzaji wa meno.

Mwanamke anayeonekana kuwa na tabasamu kubwa anaketi kwenye kiti cha daktari wa meno, huku mikono miwili ya mtu aliyevaa glavu za samati ikionekana mbele yake. Glavu hizo ni za kitibabu na zimeshikilia vifaa vya kuchunguza meno. Mavazi ya mgonjwa yana apron ya rangi ya waridi iliyoko kifuani dalili kwamba anapokea huduma ya matibabu ya kinywa. Mwanamke huyo anaonekana mwenye furaha na utulivu.

Mwanaume akiwa amelala kwenye kiti cha kliniki anatibiwa meno na mtaalamu wa afya ya kinywa. Daktari wa meno aliyevaa glavu nyeusi anatumia vifaa maalum kuchunguza au kusafisha meno ya mgonjwa. Uso wa mgonjwa anaonyesha utulivu, akionyesha kujiamini wakati wa huduma. Mazingira yanatowa taswira utunzaji wa afya ya kinywa katika hali ya kitaalamu na usafi.

Zana mbalimbali za meno zimepangwa kwa mstari kwenye uso wa rangi ya zambarau. Kati ya zana hizo kuna kifaa chenye kioo kidogo cha mviringo Kwa ajili ya kukagua meno pamoja na zana nyembamba za chuma zenye ncha kali au zilizopinda zinazotumika katika uchunguzi na matibabu ya meno. Vyombo hivi ni vya kitaalam na utumiwa na madaktari wa meno katika kazi zao za kila siku.

Tunaona mkono wenye glavu ya samawati amabo umeshikilia kifaa cha matibabu ya meno ukielekea kwenye mdomo. Mtu huyo anaonekana akiwa ametabasamu na ameweka mdomo wake wazi na ana meno meupe ambayo yanaonekana kuwa na afya njema. Hali hii inaashiria uchunguzi wa meno na afya nzuri ya meno.

Tunaona mikono ambayo imevaa glavu za samawati. mikono hii imeshika mdomo ya mgonjwa huku mkono wa kushoto ukiwa umeshika kifaa maalum cha kukagua meno. Mdomo wa mgonjwa uko wazi na kifaa kiko ndani ya mdomo kiasi. Hii inaashiria kuchunga mdomo na kutembelea daktari wa meno.

Vifaa vya kutibu meno vimepangwa juu ya meza yenye uso wa rangi ya samawati. Kuna kifaa cha kuchunguza mdomo, sahani ya gilasi iliyo na vitu vidogo na mfano wa meno ya binadamu upande wa kulia. Vifaa hivi hutumiwa na daktari wa meno kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya kinywa.

Tunaona mikono ambayo imevalishwa glavu nyeupe. Mikono hii yanaonekana kuwa ni daktari wa meno. Mikono hii yameshikilia midomo ya mtu ambaye mdomo uko wazi na tunaona meno. Meno hii inaonekana kuwa nyeupe ilhali zingine zikiwa zimeharibika. Hali hii inaashiria umuhimu wa utunzaji wa meno.

Hapa kunaonekana kuwa na watu walio vaa nguo za samawati na wamevaa barakoa na wakiwa wamevaa kofia za usalama za njano kichwani. Wote pia wanaonekana kuvaa mabuti. Eneo hili linaonekana kujaa takataka na kuna makaratasi na mabati na rundo kubwa la takataka. Mbele kuna miti mirefu ya kijani na kunaonekana kuwa na paa ya nyumba.

Hii inaonyesha mazingira ya mtaa wenye wakaazi wengi ambapo maji ya mafuriko yamejaa kwenye barabara. Kuna watoto na watu wakisimama karibu na geti la nyumba au jengo na wengine wamekaa juu ya ukuta wakitazama. Nguo na vitambaa vimetundikwa juu ya ukuta pengine vikikaushwa au kwa matumizi ya kujisitiri. Mandhari inaonyesha hali ya maisha ya kila siku katika eneo lenye changamoto za miundo mbinu na hali ya hewa.

Lori jeupe lililoegeshwa lina bango la kahawia lenye maandishi ya manjano yaliyoandikwa Ups delivery humanitarian relief upande wa mbele. Pembeni ya lori hilo kuna msururo wa malori mengine yaliyopangwa moja nyuma ya jingine kando ya barabara iliyowekwa vigae. Mazingira yanatoa taswira ya maandalizi au usambazaji wa msaada ya kibinadamu kutoka kwa shirika linaloshughulika.

Kundi la watu waliovaa jaketi za rangi nyekundu, zenye alama ya msalaba mwekundu wako kwenye mashua ndogo, inayokatiza kwenye maji ya rangu ya kahawia. Wengine wamevaa kofia, na inaonekana wako katika zoezi ya uokoaji au usaidizi wa kibinadamu. Maji yanachuruzika kwa nguvu kuashiria harakati au mwendo kasi wa mashua hiyo. Mandhari ya nyuma ina miti mifupi yenye majani.

Kuna wanaume watatu ambao wamesimama eneo ambalo linaloonekana kuwa na mafuriko. Watu hao wamevaa makoti ya kuakisi mwanga ya rangi ya nyekundu na wanaonekana kana kwamba wanaita ama wanaashiria kitu. Mbele yao kunaonekana kuwa na miti mingi na eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Anga linaonekana kuwa la samawati na kunaonekana kuwa na mwangaza mwingi.

Tunaona watu watatu katikati wakitembea, huku wawili wakiwa wanaume na katikati wameshika mwanamke. Upande wa nyuma pande ya kulia tunaona watu wengi ambao wamesimama eneo la juu, kujikinga kutokana na maji. Eneo hilo linaonekana limeshikwa na mafuriko na maji yanaonekana kuwa mengi ya rangi ya hudhurungi.

Hapa tunaliona eneo ambalo lina mafuriko ya maji. Tunawaona watu wa msalaba mwekundu ambao wanaonekana kuwa wamekuja kusaidia watu wanaoishi katika eneo hili. Watu hawa watatu wanaonekana wamevaa mavazi ya kuakisi mwanga na yenye msalaba, huku mmoja akiwa amebeba mtoto ambaye amevalishwa nguo za kuelea juu ya maji. Mmoja wao anaonekana kuwa amefungwa na kamba. Mbele yao kunaonekana kuwa na majengo ya mabati ambayo yameharibiwa na maji.

Kundi la watu limekita kwenye maji ya rangi ya udongo yalio furika adi maeno ya makazi. Baadhi wamekaa kwenye mtungi ulio jaa huku wengine wamesimama majini wakisaidiana na kamba. Miti mirefu ya kijani na anga safi ya samawati yenye mawingu mwepesi vinaonekana nyuma vikionyesha kuwa tukio linatokea mchana. Hali inashiria mafuriko makubwa.

Tutaona watu waliosimama huku mbele yao kukiwa na magunia ya chakula na mafuta na magunia ya chakula nyengine. Watu hawa wamevaa shanga na vitu mbalimbali wakionekana kuwa kabila za masai ama zingine. Wamevaa pia mashuka na wanaonekana kuishi mahala ambapo kumekauka. Nyuma tunaona nyumba ya mabati. Mazingira yanaashiria kuwa wanapokea chakula cha msaada

Watu wawili wako karibu na mtungi mweupe wenye maandishi ya Unicef juu ya kiti cha plastiki cha samawati. Mmoja anafungua bomba huku mwingine akiweka mikono chini ya bomba, akionekana kunawa mikono. Pembeni kuna vyombo vya plastiki kama beseni ya rangi ya zambarau na mtungi wa manjano. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na chini ni udongo wa rangi ya kahawia uliochanganyikana na mawe. Mazingira yanaonyesha eneo la makazi ya kipato cha chini.

Kuna wanaume wawili, mmoja amevaa shati nyeupe na ana miwani. Mwenzake amevaa koti la samwati na ameshikilia kipasa sauti. Wote wamevaa barakoa na wanaonekana wakifungua jengo lipya na kuna maandishi ukutani wanapovuta mapazia ya samwati.

Kuna nyumba iliyoharibika vibaya pengine kutokana na ajali au maafa ya asili kama vile kimbunga au miti kuanguka, sehemu ya paa imeanguka mbao zimetawanyika na kuna kifusi pembezoni ,mbele kuna viti tairi na vifaa mbalimbali vikiwa vimetupwa ovyo, mandhari inaonekana kuwa ya baridi huku miti isiyo na majani ikiashiria majira ya baridi hali hii inaonyesha uharibifu mkubwa na hatari kwa makazi ya watu.

Mstari wa mimea michanga ya mahindi umepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba lenye udongo mweusi. Majani ya mimea hiyo ina rangi ya kijani kibichi na yanaonekana yakiwa na afya nzuri. Picha imepigwa kwa mtazamo wa chini unaoelekea mbele, ikionyesha njia ndogo ya udongo ilioko katika mistari ya mimea. Katika mandhari ya nyuma, kuna mti unaofifia ukionekana kwa umbali, ukiashiria kuwa shamba liko karibu na eneo la miti.

Mtu anaonekana akisafisha mikono kwa maji iliyotiririka kutoka kwenye ndoo ya plastiki lenye bomba ndogo la plastiki. Ndoo hiyo imewekwa juu ya kiti cha mbao na bomba linatumika kudhibiti mtiririko wa maji. Mikono inasuguliwa kwa makini, jambo linaashiria utunzaji wa kibinafsi. Pembeni kuna begi la mkono lililoning'inia na hali ya mazingira inaonyesha kuwa tukio hili linafanyika mahala pa wazi.

Hapa tunaona gari jekundu ambalo limesimama katikati ya barabara. Gari hili limeangukiwa na mti juu kuashiria ajali. Upande wa kulia kuna mtu anatembea, huku upande wa kushoto tukiona manyumba ambayo yamezungukwa na miti mingi ya kijani. Hali hii inaashiria miundo mbinu ya anga.

Mandhari ya kuvutia yanaonyesha safu ndefu za milima zilizojaa miti ya kijani kibichi zikielekea upeo wa macho. Kati ya milima hiyo kuna bonde lenye uwanda mpana wa nyasi na barabara inayopinda ikifuata mwendo kwa mlima. Anga juu ni samawati angavu lenye mawingu meupe yaliyotapakaa yakionyesha haki ya hewa ya utulivu. Muunganyiko wa rangi za kijani, anga safi na nyeupe huipa mandhari hii mvuto wa asili na utulivu wa kipekee.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kuzamia ndani ya maji anaonekana akielea chini ya bahari. Amebeba vifaa vya kupumulia. Nyuma yake kuna samaki wa rangi mbalimbali na aina tofauti kama vile manjano, samawati na zambarau. Mwanga wa juu unaangazia maji ya bahari ukitoa mng'ao wakupendeza huku mwangaza huo ukidokeza kina kirefu na utulivu wa mazingira ya majini.

Mandhari ya chini ya bahari inaonekana wazi una miamba ya matumaini ya rangi tofauti tofauti maeneo kwenye sakafu ya bahari. Maji ni safi na ya samawati na mwangaza wa jua unapenyeza kutoka juu ukionyesha uzuri wa viumbe vya majini. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya asili ya baharini ni afya na yanayovutia.

Kwenye meza kuna barakoa ya kijivu iliyowekwa upande wa kushoto, ikiwa imeandikwa PM 2.5. Pembeni, kuna chupa ya plastiki, upande wa kulia yenye kileo cha kusafisha mkono cha samawati ndani, ikiwa na kifuniko nyeupe. Mandhari ya nyuma ni ya kijani yenye mimea iliyo katika kivuli, ikionyesha kuwa vitu hivi vimewekwa nje.

Hapa tunaona mabati yenye rangi ya udhurungi, nyekundu na kijivu. Ambayo yamechanganyika na matawi ya mti. Mabati haya kwa yanaonekana yamebondwa. Mbele kunaonekana kuna nyasi imepandwa, na kuna jumba lenye paa la kijivu. Upande wa kushoto pia kunaonekana kuwa na jumba lenye paa ya rangi ya samawati nakuta za rangi nyeupe, huku kukiwa kumezungukwa na miti ya rangi ya kijani.

Hapa tunaona eneo tambarare na kunaonekana kuwa na mfereji wa maji unaopita katikati na mbele kuna maji mengi ikionekana kuwa ni bwawa la maji. Eneo hili linaonekana kuwa miti imekatwa kwa wingi. Upande wa kulia, unaonekana kuwa bado kuna miti ambayo inaendelea kukua na upande mbele kunaonekana kuwa na mto na miti. Anga inaonekana kuwa yenye mawingu mengi ya rangi ya kijivu.

Hiki ni chumba cha ofisi au sehemu ya malipo katika kituo cha afya. Kuna meza ya kazi yenye karatasi mbalimbali, viti vya ofisi, kompyuta pembeni na rafu zilizojaa vifaa na dawa. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti kilichoandikwa OPB 192 akifanya kazi ya kuandikisha au kuchakatua malipo ya wagonjwa. Sakafu ni safi na imetandikwa kwa vigae vya rangi ya kijivu yenye mistari ya madoadoa. Mazingira yanaonekana nadhifu na yenye mwangaza wa kutosha.

Eneo la hospitali linaonekana usiku likiwa limeangaziwa na taa. Njia ya waenda kwa miguu imetenganishwa kwa nyasi kwa uzio wa waya mipaka ya rangi nyeusi na meupe pembeni. Ndani ya jengo, gari la wagonjwa linaonekana likiwa na taa zake nyekundu zikiwaka likiwa tayari kwa dharura. Dirisha nyingi za majengo zina mwangaza, ishara kuwa shughuli zinaendelea ndani.

Hii chumba cha kuhifadhi dawa huenda kikawa sehemu ya hospitali au duka la dawa ,kuna rafu na droo zilizojaa vidonge na vifaa vya kimatibabu , vifaa vimepangwa vizuri vya rangi ya samawati ,mezani kuna mafaili ya rangi tofauti daftari, karatasi na vifaa vingine vya kuandikia, dirisha kubwa upande wa kulia lile linaingiza mwangaza mwingi na mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyopangwa vizuri.

Mkono mmoja unashikilia chupa ya dawa yenye maandishi "solution HCL" ambayo huenda ikimaanisha asidi hydrokloriki. Mara nyingi hutumika katika maabara au mchakato wa matibabu. Meza ya chuma inaonyesha mazingira ya kitabibu au maabara kwani kuna vifaa vingine kama glovu za upasuaji, sindano, chupa nyingine za dawa na kikapu cha plastiki chenye vifaa vya matibabu.

Tunaona kitanda cha uchunguzi cha hospitali ambayo imeundwa kwa chuma na godoro nyeusi. Mbele yake kuna meza ndogo ambayo imeundwa kwa chuma na rangi nyeusi. Ukuta wa chumba hii inaonekana kuwa ni ya rangi ya samawati hafifu. Sakafu ya chumba hii inaonekana kuwa safi na vigae vya kijivu na vya rangi nyeusi katika ukuta upande upande.

Kifaa cheusi kinachoonekana ni mshipi maalum wa goti wenye sehemu ya mviringo wazi katikati. Kimeundwa kwa nyanzo laini chenye mikunjo na kiambatisho cha kubana juu kwa kutumia kibanio cha mtego kinachosaidia kuimarisha na kulinda goti wakati wa mazoezi au kupona kutokana na jeraha. Mandhari ya nyuma ni nyeupe ili kuacha kifaa kionekane vyema.

Mifano ya usaidizi wa kusikia zimetengenezwa kwa rangi ya juu ya mweupe. Kulia kuna kifurushi cha plastiki kilichofunguliwa, kikiambatanisha kifaa cha usikivu kinachovaliwa nyuma ya sikio pamoja na waya wa umeme wa kuchajia. Kushoto juu, kuna kisanduku cha kuchakaradashi chenye maandishi, behind the ear, auxiliary hearing earphone , kichwa na mchoro wa kifaa hicho. Muundo ni wa kisasa na wa kifahari na unaonekana kuwa vya kiwango bora.

Gari la wagonjwa limeegeshwa karibu na jengo linaloonekana kuwa sehemu ya kituo cha afya au hospitali. Mlango wa nyuma wa gari hilo uko wazi. Pembeni kuna mtu ameketi, labda ni mlinzi au mhudumu wa afya au mgonjwa. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa jua na majengo yanavutia kwa rangi nyepesi na ukuta wa mawe upande mmoja. Barabara ya lami na njia ya watembea kwa miguu zinaonekana kuwa katika hali nzuri.

Maabara safi na ya kisasa yenye meza za kazi iliyoandaliwa kwa vifaa vya kiteknolojia. Kuna mashine kubwa ya kisasa upande wa kushoto pamoja na kompyuta yenye skrini mbili katikati ya meza. Juu ya meza kuna sinia yenye mirija midogo ya plastiki, viti vya maabara na droo za vishikio vinaonekana chini ya meza. Huku kabati jeupe zikiwa zimefungwa ukutani kwa mpangilio.

Tunamwona mtu ambaye amevaa glavu nyeupe mkononi, huku mkono wa kushoto ukiwa umeshikilia chupa cha dawa ambalo sindano linaonekana kudunga ndani, huku mkono mwingine ukiwa umeshikilia sindano pamoja na pamba. Mbele yake kuna meza ya samawati ambayo ina faili za hospitali na kuna bakuli yenye maboksi hospitali. Mbele yake kuna ukuta wa rangi ya samawati ambayo kuna kizima moto. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya krimu na eneo linaonekana kuwa ni safi.

Kuna meza yenye vifaa vya maabara, juu ya meza kuna darubini, chupa ndogo ya plastiki au glasi na vifaa vingine vidogo. Pembeni kuna mashine kubwa ya rangi ya samawati iliyo andikwa course lab . Kuta za chuma ni za rangi ya manjano iliyo pauka na kuna dirisha lenye nyango upande wa kushoto, miunakano yote inaonyesha mazingira ni ya maabara au sehemu ya utafiti wa kisayansi.

Hapa tunaona kifaa ambacho kinaonekana kama mashine wa hospitali. Mbele yake kwenye ukuta tunaona kifaa kingine ambacho kinaonekana ni cha hewa na upande wa kushoto tunaona kifaa ambacho ni cha kudhibiti umeme. Ukuta wa chumba unaonekana kuwa wa njano uliopauka. Sakafu inaonekana kuwa ni ya terazo na chumba hiki kinaonekana kuwa na mwangaza unaotoka kwa dari wa kutosha.

Chumba hii inaonekana kuwa ni chumba katika hospitali. Ukuta ni rangi ya waridi na njano iliyopauka huku kukiwa na makaratasi yaliyochapishwa vitu tofauti yakiwa yamebandikwa kwenye ukuta. Kunaonekana kuwa na vifaa vya hospitalini. Kunaonekana kuwa na dirisha kubwa ambayo inaingiza mwangaza ndani ya chumba na ina pazia ya waridi. Chini yake kunaonekana kuwa na vitanda za chumba.

Haya ni mapipa ya kisasa yenye kifuniko kinachofunguka kiotomatiki. Unapokanyaga sehemu maalum kwa mguu, bila kugusa kwa mkono, hivyo kudumisha usafi na kuzuia kuenea kwa vidudu. Pipa moja ni la samawati tupu na kifuniko cha samawati, na lingine ni jeupe lililochanganyika na sehemu ya juu ya kifuniko yenye samawati. Mapipa haya mara nyingi hutumika katika maeneo kama hospitalini.

Hapa tunaona faili ilio wazi, ndani ya faili kunaonekana kuwa karatasi ya hospitali, na imeandikwa vitu vingi labda na daktari, au na mgonjwa. Kando yake kunaonekana kuwa na madaftari, kunaonekana kuwa na mtu ambaye anasoma vitu hivi hivi, na inaashiria mambo ya matibabu.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu kiko juu ya meza ya mbao ya rangi ya kahawia. Kifaa hicho cha kisasa kina namba ya hewa na kitambaa maalum cha kufunga mkononi chenye alama ya jina ya mtengenezaji kilichoandikwa Omron. Pembeni kulia kuna boksi jeupe lililosimama wima lenye maandishi meusi yanayoashiria kuwa ni kifaa kilichohifadhiwa kwa matumizi ya kiafya.

Ninaona kifaa cha chuma chenye umbo la duara juu kikiwa na vishikio za kufunga pande zote. Sehemu ya mbele kina paneli ya kudhibiti yenye viashiria vya rangi kama kijani, nyekundu na njano pamoja na vigezo vya kupima joto na shinikizo.

Hapa inaonekana kuwa ni eneo la hospitali. Tunaona mtu ambaye amekalia kiti cha miguu, huku akiwa ameshikiliwa na muuguzaji ambaye amevaa sare ya kijani. Mbele yake kuna mwanamke ameinama na nyuma yake kuna mtu ambaye amesimama kwa kaunta. Upande wa kushoto, tunaona viti vingi vya rangi ya nyekundu. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya hudhurungi, pamoja na krimu na inaonekana kuwa safi. Dari inaonekana kutoa mwangaza wa kutosha.

Huu ni ujumbe wa uelimishaji kuhusu afya ya akili. Mandhari inaonyesha maandishi yenye kichwa Mental Health Awareness Month . Ujumbe unaorodhesha mambo matano unayopaswa kumwambia mtu aliye katika msongo wa mawazo. Pale kuna mtu anayeonekana kusononeka, kichwa chake kimeegemea mkono wake kana kwamba yuko katika mawazo mazito. Ujumbe huu una lengo la kuhamasisha watu, kuwa na huruma na kuwasaidia wale wanaopitia changamoto za akili.

Miguu ya mtu imefungwa kwa minyororo mizito akiwa amevaa malapa ya rubber na suruali yenye mapambo ya rangi tofauti. Miguu imo kwenye sakafu ya rangi ya hudhurungi. Hali hii inaibua maswala ya ukiukaji haki za watu wenye changamoto za afya ya akili ikionyesha unyanyapaa na ukosefu wa huduma salama na zenye heshima.

Mwanaume mmoja ameketi huku ameshika kichwa kwa mkono mmoja, ikionekana kuwa na huzuni au mawazo mengi. Mbele yake kuna mwanamke anayemwangalia kwa makini huku akiwa ameshika karatasi au daftari mkononi, kana kwamba anamsikiliza au kumshauri. Mazingira yanaonyesha kuwa wako ndani ya chumba tulivu chenye mapambo ya mimea na mwanga wa asili.

Mwanaume ameketi mezani akiwa ameinamisha kichwa chake mbele na kushika kichwa kwa mikono yote miwili. Kwenye meza kuna kompyuta mpakato ulio funguliwa, daftari na miwani. Mandhari inaonyesha kuwa yuko kwenye ofisi au mazingira ya kazi yenye dirisha kubwa la kuingiza mwangaza wa asili kutoka inje. Mavazi yake ni ya rangi ya kahawia ya udongo na ana saa mkononi. Msimamo wake una ashiria hali ya msongo au mawazo mazito.

Kifaa kidogo cha glasi kilichojaa kiowevu kimeshikwa kwa uangalifu na mkono uliovaa glavu za kijani. Kwenye kifaa hicho kuna label iliyoandikwa tuberculosis vaccine(freeze dried) .Pembeni kuna sindano yenye ncha ya manjano ikielekea kuelekea kwenye bakuli la chanjo ikiashiria maandalizi ya kutoa chanjo dhidi ya kifua kikuu. Mandhari ni ya kliniki au maabara na mwangaza ni wa kutosha kuonyesha usafi na umakini katika mchakato wa matibabu.

Hapa tunaona chupa ya dawa ya mifugo pamoja na kisanduku chake. Dawa inaito Buvonal injection . Chupa hiyo ni ya glasi ya kahawia ikiwa na stika nyekundu na nyeupe. Dawa imetengenezwa na kampuni ya bimeda. Maelezo yameandikwa kwa kingereza yanasistiza kuwa ni ya matumizi ya wanyama na iwekwe mbali na watoto.

Kopo jeupe la plastiki limewekwa juu ya uso tambarare likiwa na lebo yenye maandishi mekundu na meusi inayoonyesha jina betamol. Mandhari nyuma ni nyeupe ili kopo kuonekana vyema. Kopo hilo linaonekana kuwa na uwezo wa kuhifadhi vidonge elfu moja, na lina kifuniko cha kuzungushwa kwa usalama wa dawa.

Hii ni boksi la dawa ya ibrufen ambayo hutumiwa kupunguza maumivu na kuvimba mwilini. Sanduku lina rangi nyekundu na nyeupe na lina maandish makubwa yenye jina la dawa. Kuna tembe ishirini na nne ndani.

Tunaona watu watatu katika taswira hii. Nyuma yao kuna picha ya mtoto. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo za kitenge amekaa kwenye kiti cha samawati na ameshikilia mtoto. Mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyeupe anaonekana akimdunga mtoto sindano. Hali hii inaashiria matibabu ya watoto na madaktari wanaoshughulika na matibabu ya watoto kwa pekee. Pembeni kuna mtu mwingine pia aliyekaa kwenye kiti cha samawati.

Mwanamke amesimama upande wa kulia akiwa amebeba mtoto mchanga na amevaa mavazi yenye rangi ya samawati na nyekundu pamoja na barakoa, mbele yake kuna meza iliyojaa makaratasi na vitabu. Upande wa kushoto kuna mtu ameketi aki andika kwenye daftari poa akiwa amevaa barakoa. Nyuma yao mtu mwingine amesimama akiwa amevaa koti jeupe na barakoa. Ukutani kuna mlango wa rangi ya samawati na karatasi zilizobandikwa.

Hapa kunaonekana kuwa na mkono wa mtu wa rangi ya hudhurungi. Mtu huyo anaonekana kana kwamba ameumia, sababu kuna shimo mkononi mwake. Mtu huyo anaonekana kana kwamba ako katika eneo la hospitalini na ameenda kupokea matibabu. Hali hii inaonesha matibabu ya watoto.

Tunaona mtoto aliyelazwa kitandani kwenye shuka la kitamaduni. Kuna mikono ambayo inashikia mtoto ikionekana kuwa inampa matibabu. Kando yao kuna mwanamke ameketi ambaye anaonekana kuwa mama ya mtoto. Mtoto amelazwa kwenye kitanda kinachoonekana kuwa cha hospitali chenye matandiko meupe na mto wa rangi ya samawati. Mbeleni kunaonekana kuwa na bakuli ya chakula na chupa ya maji. Hali hii inaashiria matibabu ya watoto.

Hii inaonekaa kuwa ni hospitali ya watoto. Kuna mtoto aliyelazwa kitandani na mabomba yaayotoka kutoka kwa mapua yake yakielekea kwenye mashine. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na mashine ya matibabu. Upande wa kulia kunaonekana kuwa na mashine ingine ya matibabu iliyowekelewa ndoo mbili juu yake. Ukuta wa hospitali unaonekana kuwa ni wa hudhurungi na waridi. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeupe veney madoadoa.

Hii inaonyesha dawa zinazotumika kutibu ungojwa wa malaria. Kuna tembe za rangi ya samawati na nyeupe, chupa ya dawa ya maji, sidano na maandishi yalioandikwa malaria na maandishi mengine mengi kwenye karatasi yakionyesha lengo la matibabu haya. Vifaa hivi vyote vinahusiana na huduma ya afya na tiba dhidi ya malaria. Hali hii inaonyesha kuwa katika hospitali.

Namwona mwanamke ambaye ameevaa barakoa na nguo ya rangi tofauti kama nyekundu, nyeusi na nyeupe. Ameshikilia simu kwa mkono wa kulia na mkono wa kushoto umeshikilia mtungi wa njano. Maji yanamwagika kutoka kwa bomba kuingia ndani ya mtungi. Ndani ya duka hili kuna mwanaume ambaye pia amevaa barakoa na anaonekana ndiye anayeuza maji. Duka hili ni la samwati na linaashiria ununuzi na uuzaji wa maji.

Mkono wa kulia wa mtu mmoja unaonekana ukiwa umeinama kwa jinsi ya kawaida vidole vikiwa vimekunjamana na misuli kuonekana ikiwa imejikunja. Ngozi ya mkono huo ina rangi ya udhurungi na mandhari nyuma ni kitambaa cheusi kisicho na michoro. Mkono huo waweza kuashiria hali ya kiafya inayosababisha udhaifu au kupooza kwa misuli.

Mwanaume mwenye kifua wazi anashikilia mkono wake wa kushoto kwa mkono wa kulia, huku sehemu ya chini ya mkono ukionekana kuvimba au kuuma, ikiwa na mwanga wa rangi nyekundu kuashiria maumivu au jeraha. Mkono pia unaonekana kuwa na malaika. Mandhari nyuma ni ya samawati hafifu na hakuna vitu vingine vinavyoonekana.

Mti mkubwa wenye matawi mengi umesimama katikati ya eneo lenye vichaka na majani yaliyomea kwa wingi. Majani ya mti huo ni mabichi na yanang'aa chini ya mwanga wa jua. Nyuma ya mti kuna paa la nyumba linaloonekana sehemu ya kushoto ikifichwa na matawi na majani. Anga ni safi na ya samawati, ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Majani marefu ya kijani yameota kwenye eneo la kichaka chenye mimea mingi ya asili. Kuna nyasi na mimea iliyojichanganya, baadhi ikiwa imeanguka chini. Jua inamulika moja kwa moja kwenye majani hayo, ikiangazia mng'ao wa kijani kibichi dhidi ya mandhari ya udongo na vichaka upande wa chini. Sehemu ya juu inaonyesha anga ya samawati isiyo na mawingu mengi.

Naona mti wa kijani ambao umemea vyema. Mti huo unaonekana kuwa ni wa dawa za asili. Mbele yake shambani kunaonekana kuwa na mimea mingine kama vitunguu vya majani na mimea tofauti tofauti. Mbele mazingira kunaonekana kuwa na miti mingi mirefu. Na kunaonekana kuwa na nyumba ya mbao yenye paa ya mabati. Anga linaonekana kuwa la samawati na jua inaonekana kung'aa.

Hili linaonekana kuwa ni shamba au bustani la matunda. Mti mmoja wazi unaonekana kuwa ni paipai na una matunda mengi ya rangi ya kizani. Mikazo yake inaashiria ichakoma, na matawi yake yanapanuka kwa namna inayoonekana. Kandwa yake imepandwa kulia, tukiona mkomba mpawa ukielekea kwa mstari. Nyuma yake kuna mti mkubwa wenye matawi mengi. Juu angani, tunaona anga la samawati, bila mawingu, na jua limeng'aa kabisa.

Mmea wakijani wenye majani mapana umechanua maua ya manjano angavu. Juu ya matawi kuna mashada ya mawe yaliyofunguka na mengine bado yako katika vikonya. Mbegu zilizo kwenye maganda kahawia zimeonekana zikining'inia katikati ya majani. Nyuma ya mmea kuna miti mirefu yenye majani meupe yaliyopungua. Mwanga mkali wa jua umeangaza majani na maua kuwa anga ikiwa wazi ya samawati bila mawingu.

Huu inaonekana kuwa ni mimea ambao umekatwa. Mimea huu ni wa kijani kibichi na unaonekana kulala jini kwa mchanga mwekundu. Mimea unaonekana kuwa na mau ya rangi uturungi. Mau yaliomea juu ya nyingine ikifwatana.

Tunaona mmea aina ya mihogo ukiwa umekua kwenye shamba la kijani. Majani ya mihogo ni marefu na yamechongoka kwa mtindo wa nyota katika usuli tunaweza kuona miti mikubwa na vichaka pamoja na anga ya samawati yenye mawingu machache.

Majani marefu ya kijani yanainuka katikati ya eneo lenye mimea mingi. Mianzo ya jua inaonekana ikipenya kupitia majani kuonyesha kuwa ni wakati wa mchana wenye mwangaza mkali. Mandhari hii inaonyesha uoto wa asili uliochangamka unaoashiria mazingira yenye rotuba. Mazingira haya yanaweza kuwa mashambani. Anga inaonekana kuwa ya samawati